Kiwanda kikubwa chenye muundo mbali mbali ya viwanda ikiwemo mabomba makubwa cha chuma yananyooka juu na kuelekezwa katika pande tofauti. Kuna moshi au mvuke unatoka kutoka baadhi ya sehemu za mitambo, zakuashiria shughuli za usafirishaji au uendeleshaji

Nguzo ya umeme au mawasiliano yaliyochakaa kidogo yenye mabaka, ikiwa na vifaa kadhaa vilivyounganishwa. Kwenye nguzo kuna sanduku jeusi kubwa la plastiki ambalo linaonekana kuwa sanduku la usambazaji wa nyaya na mawasiliano labda nyaya za fibre optic .Chini ya sanduku hiyo kuna rundo la nyaya nyeusi zilizoninginia.

Kituo cha kupoza au kusambaza umeme kinachoonekana kuwa kikubwa na cha kisasa. Mandhari ya picha imechukuliwa wakati wa jioni, au usiku wa manane kwani anga ni ya blue iliyokolea sana, karibu nyeusi , na kuna mwanga kidogo unatoka kwenye vifaa vya kituo chenyewe.

Mnara mkubwa wa chuma wa umeme, wa kusafirisha umeme wa juu ukiwa umesimama katikati ya mandhari ya wazi. Mnara huu unaonekana kuwa mpya au katika mchakato wa ujenzi, kwani kuna nyaya kadhaa za umeme zikininginia na zikitarajiwa kuunganishwa.

Shughuli za ukarabati au matengenezo ya nyaya za umeme kando ya barabara. Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia sare za bluu na kofia ngumu wanaonekana wakifanya kazi. Mfanyakazi mmoja amepanda ngazi ndefu ya rangi ya chungwa iliyowekwa kwenye nguzo la umeme akishughulikia nyaya za juu.

Kiwanda cha kuzalisha umeme wa joto ardhi, kilicho katikati ya mandhari ya asili yenye milima na vichaka. Kutoka kwenye mitambo ya kiwanda, kuna milima mingi ya moshi meupe, nzito ikivuka angani. Ikionyesha uzalishaji mkubwa wa mvuke.

Nguzo za umeme zilizo na nyaya nyingi zilizounganishwa zikijitokeza mbele ya anga lenye mawingu meupe. Jua linaonekana liking'aa kwa nguvu kutoka upande wa kushoto wa picha ikitegeneza miale ya mwanga.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinachoelekea kuwa ni cha joto ardhi au mitambo ya umeme inayotumia mvuke kilicho katika eneo lenye milima. Majengo kadhaa ya viwandani yanaonekana. Na kutoka kwenye minara yao, moshi mwingi mweupe au mvuke unatoka angani.

Kituo cha kupooza au kusambazaa umeme, Katika picha kuna transfoma kubwa kadhaa za rangi ya kijivu zikiwa zimeunganishwa na nyaya nyingi za umeme. Transfoma hizi zimesimama juu ya lami iliyojaa changarawe. Kuna guzo ndefu za chuma zenye muundo wa mnara zikiwa zimebeba nyaya za umeme za voltaji ya juu.

Kituo cha kupoza na kusambaza umeme chenye miundombinu mikubwa ya chuma na nyaya nyingi. Kuna nguzo nyingi za chuma zinazobeba vifaa vya umeme kama vile swichi, transfoma na insulati. Miundo hii imepangwa kwa mistari mirefu ikionyesha mpangilio mzuri wa vifaa.

Minara mikubwa miwili ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye miti na vichaka. Mnara wa mbele umejengwa kwa chuma au una muundo tata wa kiimani.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinachoelekea kuwa kituo cha umeme wa jotoardhi au kiwanda kingine cha nguvu. Kuna mtandao mpana wa mabomba marefu mengine yakiwa na rangi ya kijani kibichi na mengine yakiwa ya chuma yanayoelekea na kutoa kwenye majengo mbalimbali ya kiwanda.

Tumbili mzima, mwenye rangi ya kijivu kahawia, akiwa ameketi kwenye nyasi. Ana uso mweusi na amebeba mtoto wake mdogo, ambaye akimkumbatia karibu na kifua chake. Mtoto wa tumbili anaonekana kushikilia mama yake kwa nguvu.

Twiga kadhaa wakilishwa na watalii au wageni kwenye kituo cha wanyama pori labda kituo cha twiga. Kuna twiga watatu wanaonekana wazi kwenye picha. Mmoja yuko nyuma kidogo akila kutoka kwenye sehemu ya juu na wengine wawili wako mbele wakiwa wameinama, shingo zao ndefu kuelekea kwa watu.

Kundi la watoto wa shule wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule wakiwa wamekusanyika karibu na mwanaume mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mratibu. Mwanaume huyu amevaa koti jeupe na anashikilia mche mdogo wa mti uliowekwa kwenye udongo akionekana kuwa tayari kuupanda.

Mandhari ya asili yenye mimea mingi na maji. Katika sehemu ya chini ya picha, upande wa kulia, kuna mkondo wa maji au mto mdogo. Maji yana rangi ya kahawia na udongo ikionyesha huenda kuna matope. Upande wa kushoto kidogo kwa mkondo wa maji, kuna muundo fulani umeonekana kama daraja dogo la dheke.

Mandhari ya anga ya jiji la Nairobi ikionyesha majengo mengi marefu na miundo mbinu ya jiji. Katika sehemu ya kati ya picha kuna uwanja mkubwa wazi na unaofanana na uwanja wa mkutano au eneo la uma likiwa na jengo lenye paa la kitamaduni.

Simba ndume mwenye manyoya nyingi meusi na kahawia yanayofunika kichwa na shingo yake. Simba huyo amelala chini kwenye udongo, akitazama upande wa kulia wa picha. Manyoya yake ya mwili ni ya rangi ya dhahabu au kahawia iliyokolea. Miguu yake ya mbele imekunjwa chini ya kichwa chake kidogo na miguu ya nyuma imetandawa.

Kundi la tai, sita au saba, wakiwa wasimama kwenye ardhi yenye mchanga au udongo. Tai hawa wana manyoya ya kahawia na shingo ndefu sisizo na manyoya, vikiwa na rangi nyepesi. Baadhi yao wameinamisha vichwa vyao, wengine wanasimama wima.

Mwanamke ameketi chini akipika nje karibu na na mto. Anaonekana kuwa katika eneo la makazi ya muda au kame. Mbele ya mwanamke kuna vyungu kadhaa vya kupikia vilivyowekwa kwenye moto na moshi unapaa. Katibu naye kuna vyombo vingine vya nyumbani kama ndoo au sahani.

Gari ndogo aina la Sedan, lenye rangi ya dhahabu au fedha nyepesi, likiwa linatembea kwa kasi kwenye barabara lenye lami. Gari hilo linaonekana linaendeshwa upande wa kushoto wa barabara, likiashiria nchi zinazoendesha magari upande wa kushoto, kama Kenya.

Kundi la watu pengine wachezaji au wanafunzi wakicheza dansi ya kitamaduni au wakifanya maonyesho ya kitamaduni ndani ya ukumbi mkubwa. Wengi wao wamevalia nguo nyeusi za kitamaduni na shanga zenye rangi mbalimbali shingoni na mikononi.

Eneo la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda. Upande wa kushoto na katikati ya picha kuna nyumba ndogo zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali kama vile mabati vyenye kutu, mbao na udongo. Paa zake pia zimetegenzwa kwa mabati.

Msitu mnene na wenye majani mengi, kuna miti ya aina mbalimbali na ukubwa wa tofauti likiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Baadhi ya miti ni mirefu na ina matawi yaliyo nyooka juu, huku mengine ikiwa na majani yaliyopanda na kuangua.

Mandhari ya kupendeza ya jua lilipochomoza au kutua, labda katika eneo la Savana au mbuga. Katikati ya picha kuna mti mkubwa wa aina ya acacia ukiwa na umbo la kipekee la bapa juu na shinolet yake nyeusi imejitokeza wazi dhidi ya angani yenye rangi ya machungwa na dhahabu.

Mandhari ya asili ikionyesha milima na mabonde makubwa. Katika sehemu ya kulia ya picha, kuna kilima kikubwa kinachofunikwa na miti na nyasi. Upande wa kushoto, kuna bonde pana inayoonekana kunyoosha mbali sana.

Rundo kubwa la mifuko mingi ya plastiki au taka nyingine zilizo tapakaa kwenye ardhi yenye nyasi na udongo karibu na mkondo mdogo wa maji au mto. Mifuko mingi mieupe ingawa kuna baadhi ya rangi nyingine kama kijani na bluu.

Wanafunzi kadhaa huenda wa shule ya sekondari wakiwa kwenye mahabara ya kompyuta au darasa la teknolojia. Wanafunzi hao wanne wanaonekana kwenye picha wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya buluu wamekaa mbele ya kompyuta wanaonekana wakizingatia au wakishirikiana kwenye shughuli fulani.

Mto wenye maji mengi na ya kahawia, yanaonekana kuwa yamefurika au kutokana na mvua kubwa, yakipita karibu na makazi yasiyo rasmi. Kwenye ukingo wa mto, kuna rundo kubwa la takataka na uchafu uliotapakaa, ikiashiria uchafuzi wa mazingira.

Mto mdogo au mkondo wa maji machafu wenye rangi ya kijivu kahawia unaotiririka katikati ya eneo lenye uharibifu wa mazingira. Upande zote za mto una udongo ulio wazi na uchafu umetapakaa, ikiwemo takataka za plastiki zinazoelea majini na nyingine zimetupwa kingo mwa mto.

Eneo la soko au eneo lenye shughuli nyingi la mjini zenye changamoto za usafi. Katikati ya picha kuna mifereji miwili iliyowazi moja ukiwa umejaa takataka na matope meupe na mingine ukiwa na maji machafu meusi. Hii ina ishara mfumo duni wa mifereji ya majitaka au usimamizi mbaya wa takataka.

Rundo kubwa sana la takataka lililotapakaa katika eneo pana; zikiashiria dampu au eneo la kutupa takataka. Takataka hizi zinajumuisha wingi wa plastiki za rangi tofauti hasa buluu na nyeupe zilizochanganyika na uchafu mwingine.

Uso na sehemu ya mwili wa ngiri, akiwa amelala chini kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Nywele zake ni chache na zenye rangi ya kahawia dhahabu. Sehemu ya uso wake ina mikunjo mingi, hasa, karibu na jicho ambalo linaonekana limefumbwa, au nusu kufumbua.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia nyekundu pengine kutokana na udongo, akila majani na matawi. Tembo huyo amesimama kwenye ardhi lenye udongo mwekundu ambayo inaonekana kuwa katika eneo la wazi lenye miti iliyotawanyika. Nyuma ya tembo, upande wa kushoto, kuna kikundi cha watu waliokusanyika kwenye jukwaa la kutazamia.

Lori dogo jeupe likiwa limejaa mizigo mikubwa ya taka hasa chupa za plastiki zilizotupwa zikiwa zimefungwa kwenye mizigo mikubwa. Kuna watu wawili wanaume wakiwa wamesimama juu ya rundo hilo la taka wakionekana wakipanga au kushusha mizigo.

Kundi la wafanyikazi wa usafi wakikusanya taka katika eneo la makazi duni au soko. Wamevalia sare za kazi za rangi ya kijani ,kahawia na baadhi yao Wana kofia za kujikinga.

Ukuta wa jengo uliopakwa grafiti kubwa na ya kupendeza ikionyesha sura ya mwanamume mweusi. Grafiti hii ina rangi mbalimbali ikiwemo bluu, zambarau, kijani na kahawia na ina miundo ya kijiometri na mistari. Chini ya picha hiyo kuna maandishi no human is limited .

Kikundi cha wachezaji wanaonekana kuwa wa kitamaduni wakiimba na kucheza jukwaani. Kuna wachezaji wanne wote wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni labda ya ngozi au nyasi na wengine wakiwa na mapambo meupe kichwani yanayofanana na manyoya.

Bwawa dogo au kizuizi cha maji chenye maji yanayotiririka kwa kasi labda baada ya mvuwa kubwa. Maji na mapromoko sehemu kubwa ya picha imechukuliwa na maji yenye rangi ya kahawia au tope yanayotiririka chini ya kizuizi cha maji.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko makubwa. Mbele kuna maji mengi ya kahawia yenye matope yaliyofurika yakipita karibu na makazi. Upande wa kushoto maji yanaonekana yamewafikia watu wanaojaribu kufua au kusafisha vitu.

Shuguli nyingi za ujenzi au usafishaji katika eneo lenye makazi duni au jumba la mabati. Mashine kubwa ya kuchimba udongo, ya rangi ya kijani na chapa, inaonekana katikati ya picha. Ikichimba udongo menye matope au takataka. Kuna shimo kubwa lenye maji machafu au matope mbele ya mashine.

Shughuli ya ujenzi au ukarabati wa bomba la maji. Mtu mmoja anaonekana kuwa mfanyakazi amepiga magoti na anafanya kazi karibu na bomba kubwa la rangi ya kijani. Amevaa sare ya kazi ya rangi ya bluu na kofia au kitambaa cha rangi ya chungwa kichwani.

Mandhari ya mbuga ya wanyama inaonekana kama mbuga ya Amboseli nchini Kenya, kutokana na uwepo wa tempo na ardhi yenye maji yaliyokwama. Katikati ya picha kuna tembo wawili wakubwa na ndogo, akitembea kando ya barabara ya vumbi. Tembo wa kwanza anaonekana akitembea mbali na larema.

Mandhari nzuri ya kupendeza ya Afrika mashariki huku likiwa na vitu viwili muhimu vinavyo tambulisha eneo hili. Mbele ya picha upande wa kushoto kuna punda milia mmoja akitembea kwenye ardhi kavu yenye rangi ya udongo na miraba midogo.

Faru wawili wakiwa kwenye mandhari ya asili huku nyuma yao kukiwa na taswira ya jiji la kisasa, labda pengine ni jiji la Nairobi. Katikati ya picha kuna faru wawili wakubwa. Faru aliye mbele kidogo upande wa kushoto anaonekana kuwa mkubwa zaidi.

Eneo la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda likionyesha changamoto za mazingira na usafi. Katikati ya picha kuna rundo kubwa ya takataka na uchafu mwingi uliotupwa kando ya mto au mkondo wa maji. Taka hizi ni pamoja na mifuko ya plastiki, nguo chakavu na vitu vingine visivyoweza kuoza.

Mbuni mmoja amesimama katika mazingira ya kijani kibichi, labda kwenye hifadhi la wanyama au shamba la ufugaji wa mbuni. Mbuni huyu ana shingo ndefu yenye rangi ya kijivu. Mwili yake una manyoya meusi na baadhi ya manyoya meupe au ya kahawia kwenye mabawa na mkia wake.

Kundi la ndege watano aina ya grey crowned crane . Korongo mwenye taji ya kijivu amesema karibu na ukingo wa maji pengine mto mdogo au kidimbwii. Ndege hawa wanatambulika kwa urahisi kutokana na taji zao za kipekee za dhahabu zenye manyoya kama brashi juu ya vichwa vyao.

Ndege anayefanana na korongo kichwa njano, makala yake muhimu yanaonekana wazi. Rangi ya manyoya ya kichwa na shingo yake ni meupe kijivu na manyoya ya mwili wake pia yanaonekana kuwa meupe.

Jaa kubwa la taka, linanyooka mbali, kama macho, yanavyoweza kuona. Ardhi nzima imefunikwa na milima, ya taka za aina mbalimbali, zikiwemo plastiki, karatasi, na vitu vingine vilivyotumika, vikionyesha hali ya uchafuzi mkubwa.

Kovu mkubwa akiwa amesimama katika eneo lenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Kovu huyu ana pembe ndefu zilizojipinda na mwili wake una rangi ya kahawia kijivu. Jambo la kuvutia katika picha hii ni uwepo wa ndege wawili wadogo walio na rangi ya kahawia na machungwa.

Kundi la watoto wa tembo wakinyeshwa maziwa na walinzi wao. Watu wawili au zaidi wamevaa sare ya rangi kijani kibichi na buti nyeusi wakiwa wamesimama karibu na watoto wa tembo. Mmoja wao anaonekana akimnywesha tembo mdogo chupa ya maziwa.

Mtoto wa simba akilishwa maziwa na mwanadamu. Mtoto huyu wa simba bado ni mdogo sana, ana manyoya ya rangi ya kahawia. Ameachiwa maziwa mengi kwenye kidevu chake, macho yake yanaonekana yamejikita kwenye chupa ya maziwa.

Tukio la upandaji miti. Mwanamke ambaye anaonekana amevaa nguo nyeusi anatumia jembe la bluu kufikia udongo kwenye shimo ambapo mche wa mti umepandwa. Udongo mwekundu unaoanekana ukifukuliwa karibu na shimo.

Mamba mkumbwa amelala kwenye nyasi karibu na maji. Mamba huyu anaonekana kuwa wa rangi ya kijivu, hudhurungi na ameegemea upande wake kuna mto au bwawa dogo mbele ya picha ikiwa na maji yanaonekana meupe kutokana na mwanga au maporomoko madogo.

Makazi duni mjini, ikionyesha changamoto za mazingira, kama vile, ukosefu wa miundo mbinu bora ya maji, taka, na msongamano wa watu. Inatoa taswira ya maisha katika jamii, zinazoishi katika mazingira magumu.

Eneo la kituo cha mabasi au daladala lenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi, kutokana na namba la usajili la magari. Katikati ya picha kuna daladala nyeupe ambalo linaonekana kuwa limefungwa mlango wake wa upande na abiria wanapakia au kupakua mizigo.

Mazingira ya barabara yenye shughuli mingi ikiwezekana jijini Nairobi kutokana na mandhari na aina ya magari. Kuna mabasi mawili makubwa au matatu yaliyosimama kati kati ya picha. Basi la kushoto lina rangi ya buluu na lina maandishi ya mchoro juu yake.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu, likiwa limepakwa rangi nyekundu na limepambwa kwa michoro mingi ya graffiti na picha za wasanii wa muziki, zikiwemo zile zinazofanana na kundi la Wu-Tang Clan.

Tuktuk mbili moja ikiwa na rangi ya pinki iliyofifia na nyeusi na nyingine ya manjano zikiwa zimesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Tuktuk ya pinki ina milango wazi. Juu ya tuktuk ya pinki kuna bango la blue lenye maandishi Jogoo Road na maeneo mengine likionyesha bei ya nauli ni hamsini.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini likionekana kuwa kituo cha mabasi au teksi ndogo nchini Kenya. Kuna magari kadhaa ya abiria hasa matatu yakiwa yameegeshwa au yanasubiri abiria. Baadhi ya matatu yana mabango yaliyoandikwa kukena sacco .

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ambapo kuna matatu kadhaa yaliyopambwa sana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara au yakisubiri abiria. Matatu ya mbele yenye rangi ya bluu na michoro mingi ya rangi mbalimbali ikiwemo picha za uso na mdomo kubwa Imeandikwa EMYNAH.

Basi kubwa la abiria ambalo nchini Kenya, ujulikana kama matatu au shuttle likiwa limepakiwa kando ya barabara. Basi hili lina rangi ya zambarau nyekundu na lina michoro mbalimbali yenye rangi angavu ikiashiria mtindo wa sanaa unaopatikana mara nyingi kwenye matatu nchini Kenya.

Barabara pana yenye njia nyingi, pengine barabara kuu. Chini ya anga lenye mawingu au hewa ya ukungu. Upande wa kushoto wa barabara kuna mistari ya miti mirefu, yenye majani mabichi, na baadhi ya magari yanaonekana yakitembea kwenye njia hiyo.

Eneo lenye shughli nyingi katika mtaa wa mjini likwa na magari, watu na majengo ya kibiashara. Inaonekana kuwa kituo cha mabasi ya abiria au eneo la usafiri. Katikati ya picha kuna basi dogo la abiria jeupe, lenye mchoro wa njano likiwa limeegeshwa barabarani. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi Supreme shuttle , Nakuru.

Magari mengi yaliyosongamana hasa mabasi ya abiria. Matatu mmoja lenye rangi ya bluu na sticker za kuvutia linaonekana likisimama katikati. Kuna watu wengi wakitembea kando ya barabara, baadhi yao wakiwa wamevalia sare kama vile za usalama au madereva. Majengo marefu ya biashara yanaonekana pande zote za barabara.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, huenda ikiwa katika jiji Kenya, kutokana na hina ya magari na watu. Kuna matatu kadhaa, ambayo ni magari ya abiria, yanayotumika sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya.

Barabara kuu labda moja ya barabara za kutoka Nairobi ikielekea Thika ikiwa na daraja la watembea kwa miguu lenye paa ya rangi ya kijani blue , daraja hilo linavuka barabara na lina ngazi za kupandia upande wa kushoto. Barabara yenyewe ina njia nyingi za magari zinazoelekea pande zote mbili na kuna vizuizi vya chuma kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari mengi ya aina tofauti ikiwemo malori makubwa, magari madogo, mabasi na daladala. Kuna watu wachache wanaovuka barabara au kutembea kando yake. Upande wa kulia wa barabara kuna mstari wa miti mirefu ya kijani kibichi au uzio.

Matatu ya Kenya iliyopambwa sana ikiwa na rangi ya dhahabu na michoro mingi, zikiwemo picha na maandishi. Imeonekana ikiwa barabarani, huenda jijini Nairobi kutokana na jinsi ilivyopambwa. Ina abiria wamesimama kwenye mlango wa kuingilia, jambo ambalo ni kawaida kwa matatu za Kenya.

Daraja la chini ya barabara kuu. Muundo wa handaki umefanywa kwa saruji, na unaonekana kua imara, huku sehemu yake ya juu, ikiwa imepakwa rangi ya njano angavu. Rangi hii ya njano inaweza kusaidia kuashiria uwepo wa handaki au kuipa mwonekano wa kipekee.

Basi la abiria la rangi ya blue , ambalo kwa kawaida, hujulikana kama matatu, nchini Kenya. Likiwa limepakiwa kando ya barabara, yenye shughuli nyingi. Basi lina namba ya usajili KCW 068 Z, na lina maandishi, metro trans .

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma labda kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria nchini Kenya, kutokana na muonekano wa matatu. Katika mistari wa mbele kuna mabasi na matatu kataa yaliosimama mengi yakiwa na rangi ya angavu na michoro.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri. Upande wa kushoto wa barabara kuna msitu wa miti mirefu ya kijani kibichi. Katikati ya picha kuna vizuizi vya barabara vya rangi ya kahawia na njano vinavyotenganisha pande mbili za barabara. Kuna magari mbalimbali barabarani yakiwemo malori mawili meupe mmoja upande wa kushoto na jingine upande wa kulia pamoja na gari madogo na pikipiki.

Kituo cha mafuta inayojulikana kama Total Energies . Katikati na nyuma ya picha kuna paa kubwa la rangi ya kijivu na machungwa lenye nembo ya Total Energies . Hii inaonyesha kuwa ni kituo cha mafuta. Chini ya paa hilo kuna magari yaliyopaki kwa ajili ya kujaza mafuta au kusubiri abiria.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Kando ya barabara upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu lenye watu wengi wakitembea na baadhi yao wakiangalia bidhaa zinazouzwa. Kuna mabanda ya biashara yaliyo na nguo zilizoning'inia na bidhaa nyingine.

Basi linalojulikana kama city hopper next lililosimama kwenye kituo cha mabasi likiwa limeegeshwa au kushusha abiria basi hilo lina rangi ya kijani na nyeupe na nambari 724 mbele. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wanaonekana kuwa abiria wanaoingia au kutoka na wengine wanaeza kuwa makanga au wahudumu.

Mandhari ya barabara yenye shungli nyingi jijini. Daladala nyeupe lililopambwa Kwa michoro mbalimbali na mabango yanaonyesha njia na miji kama Narok. Daladala hilo lina milango yake wazi na abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye gari hilo.

Barabara kuu, labda barabara ya kutoka au kuingia Nairobi, ikionekana kutoka ndani ya gari. Kuna magari mengi ya aina tofauti yanayo elekea pande zote mbili za barabara, ikiwemo mabasi, magari madogo na malori.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika mji pengine katika jiji la Nairobi. magari mengi hasa matatu meupe yana mistari ya njano, yanaonekana yameegeshwa au yakisubiri abiria. Watu wengi wamekusinyika karibu na magari haya wengine wakiwa wamesimama wengine wamekaa na baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kazi angavu kama vile chungwa na kijani kibichi.

Mandhari ya barabara, inawezekana ni kituo cha mabasi madogo au eneo lenye msongamano wa magari na watu. Katikati ya picha kuna basi dogo maarufu kama matatu, lenye rangi nyeusi na michoro mbali mbali na matangazo. Kwenye upande wa chuma wa basi hilo, kuna matangazo ya kidini kama vile GCM Church .

Kuna matatu ya rangi ya machungwa na njano yenye michoro mingi na yenye kuvutia. Juu yake kuna maandishi to the world na pia chini yake kuna maandishi Chicago bulls . Madirisha ya matatu yamefunguliwa na abiria au makanga wanaonekana ndani.

Eneo lenye shughuli nyingi ya mjini, linaonekana kuwa kati jiji kama Nairobi. Katikati ya picha kuna basi dogo la abiria au matatu lenye rangi ya fedha na vibandiko vya manjano na blue upande wake wa nyuma. Juu ya basi hilo, kuna matairi wawili yamewekwa. Basi lina namba ya usajili, KDA 975A.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi labda ikiwa ni barabara ya bypass au barabara kuu inayounganisha miji au maeneo tofauti nchini Kenya. Ni barabara yenye vichochoro vingi na inaonekana kuwa na lami safi. Kuna kizuizi cha barabara kinachotenganisha njia za magari na pia kando ya barabara ambapo watu wanaweza kutembea au kuskuma mikokoteni.

Mtazamo wa barabara yenye shughuli kidogo. Sehemu ya mbele ya gari ikiwemo kioo cha pembeni kinaonekana upande wa kulia wa picha. Barabara imepanuka mbele ikiwa na alama za barabarani. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mirefu na kijani kibichi ikionyesha mandhari ya asili au bustani.

Magari mawili aina ya matatu yanayopakiwa kando ya jengo yakionekana kuwa tayari kwa safari au yakiwasubiri abiria. Magari yote mawili ni meupe na yana mistari ya njano ikiwa ni alama maalum ya magari ya abiria nchini Kenya.

Mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi yenye mabasi na watu wakitembea. Inaonekana kuwa katika eneo la kituo cha mabasi au barabra kuu yenye usafiri wa umma, labda jijini Nairobi, Kenya. Katikati ya picha kuna basi ndogo la rangi ya kijani kibichi na michoro ya rangi ya manjano likiwa na jina perfect .

Eneo la mji lenye shuguli nyingi lilojazwa na mabasi madogo ya abiria yaliojulikana kama matatu. Inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo la kupakia abiria. Mbele ya picha kuna mabasi mengi yailiopaki baadhi yakiwa na rangi angavu na michoro mbalimbali.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi na upande wa kulia kuna barabara ndogo ya kando na watu wanatembea. Kuna baadhi ya malori, magari madogo na matatu yanayoonekana barabarani.

Eneo lenye shughuli nyingi la barabara katika kituo cha mabasi. Katikati ya picha, kuna basi kubwa lenye rangi nyekundu, na kijivu lililosimama. Basi hili linaonekana kuwa limejaa abiria, na kuna watu, ambao wanatembea karibu na basi hilo.

Mandhari ya mitaani katika mji nchini Kenya labda jijini Nairobi. Katikati ya picha kuna matatu lenye rangi nyingi na michoro mbalimbali likiwa ni pamoja na bendera ya kenya na maandishi Gods Favor. Matatu hii inaonekana imejaa mizigo juu ya paa ikiwemo matangi ya plastiki ya bluu na magunia makubwa.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini. Linaonekana kuwa kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa uma, labda Nairobi kutokana na aina ya magari na mazingira. Kuna mabasi mengi madogo, yanayojulikana kama matatu yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya kijivu na blue na limeandikwa MetroTrans upande wa kulia. Pia lina nambari ya usajili M908. Mbele kuna mwanamume amesimama akiangalia basi kutoka nyuma.

Mandhari ya barabara labda kituo cha usafiri au soko. Kati kati ya picha kuna bango kubwa jeupe lenye maandishi mekundu na buluu likisomeka misko/classic sacco Meru express shuttle. Hii inaashiria kuwa ni kituo cha mabasi madogo yanayoelekea Meru.

Barabara yenye shughuli nyingi, labda Nairobi, kutokana na usafiri na mabango yanaonekana. Kuna magari mengi yaliyosimama kwenye traki au yameegeshwa kando ya barabara ikiwemo matatu yenye rangi angavu na michoro tofauti kama Meru express na mengine yenye bendera za Kenya.

Matatu mbili zilizosimama zikionyesha uzoefu halisi wa usafiri wa umma mjini Nairobi. Matatu iliyo mbele ina rangi ya bluu na nyeupe imepambwa na michoro ya katuni au kuandika moana mbele ikimaanisha jina la filamu maarufu ya Disney. Pia ina namba ya usajili KDR 568Z.

Sehemu ya ndani ya jengo au ghala, lenye paa au uwazi wa bati, lisilokuwa na rangi safi, liliyoshikiliwa na fremu ya mbao. Mbao hizi zinaonekana kuwa, zimechakaa kidogo na pengine, zina vumbi au uchafu.

Tangi la maji la plastiki nyeusi lenye ujazo wa lita mia moja thelathini na tano kama inavyoonekana kwenye maandishi premier 135 litres yaliyoandikwa kwenye herufi kubwa mbele ya tangi. Tangi hilo limewekwa kwenye kona ya ukuta karibu na ngazi au uzio wa chuma nyeusi.

Eneo la pembeni labda ndani ya nyumba au karibu na mlango wa nyuma ambapo vitu kadhaa vimehifadhiwa. Katikati ya picha kuna pipa kubwa la plastiki la buluu, ambalo linaweza kutumika kuhifadhi maji au vitu vingine kama uchafu.

Mtaro mrefu na mpana uliopatikana ukiwa umejaa maji machafu au matope. Kingo za mtaro zimetengenezwa kwa udongo mweusi unaonekana kuwa umefukuliwa hivi karibuni. Ndani ya maji kuna duara dogo la maji yanayotiririka.

Tanki kubwa la chuma ambalo linaonekana kuwa la thamani na lenye kutu kidogo likiwa limewekwa juu ya trela ndogo yenye magurudumu mawili. Tanki hilo lina umbo la sindia na lina vifungo kadhaa vinavyowakilisha kwenye fremu ya trela.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji lenye umbo la duara likiwa limeketi kwenye eneo la wazi, labda uani au kwenye jengo. Juu ya tangi, kuna maandishi Techo Tank kwa herufi za rangi ya chungwa na nembo P. Pia kuna vibandiko kadhaa zenye namba za simu na labda maelezo ya bidhaa.

Lori kubwa la mizigo linaonekana kuchoka kutokana na matumizi likiwa limebeba rundo kubwa la magunia na mifuko iliyojaa taka au vifaa vya kuchakata. Magunia hayo yamefurika juu ya lori na watu kadhaa wamejaa juu ya rundo hilo wakionekana kusafiri au kusimamia mizigo.

Eneo la ujenzi ambapo kuna tingatinga kubwa la manjani la aina ya komatsi likifanya kazi katika ya milila ya udongo. Tingatinga hili linaonekana kuchimba au kusongeza udongo. Juu yake kuna daraja la barabara kuu na nguzo za taa za barabarani zimesimama juu yake.

Tanki kubwa la maji la zamani lililojengwa kwa saruji likisimama juu ya nguo za ndefu za saruji. Tanki hii linaonekana kuwa limechakaa likiwa na alama za muda au labda madoa ya ukungu au uchafu kwenye ukuta zake.

Eneo lenye uchafu mwingi, karibu na chanzo cha maji. Katika sehemu kubwa ya picha kuna rundo kubwa la taka la aina mbalimbali. Tunaeza kuona plastiki za rangi nyingi nyekundu, buluu, manjano, nyeupe, nguo chakafu, karatasi na uchafu mwingi wa nyumbani na biashara.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukionyesha udongo mwekundu na miaba kando ya kuta zake. Ndani ya mfereji kuna udongo uliochimbwa na mawe madogo. Juu ya ardhi pande zote mbili za mfereji kuna majani machache makavu.

Rundo kubwa la takataka zilizopatikana ardhini. Kuna takataka za kila aina ikiwemo, mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile buluu, nyeupe na nyekundu. Pamoja na nguo chakavu, karatasi na mabaki mengine. Takataka hizi zimefunika eneo kubwa la ardhi.

Eneo la ujenzi au maendeleo ambapo mabomba marefu meusi yamewekwa chini kwenye ardhi lenye vumbi au udongo. Mabomba haya yamepangwa kwa mstari na yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa plastiki au mpira mzito, yakisubiri kuwekwa ardhini.

Mfumo wa mabomba ya chuma ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kuzima moto, au mfumo mwingine wa maji katika jengo. Bomba kuu ni jeusi na limewekwa kwa usalama kwenye muundo wa jengo kwa kutumia mabano ya rangi nyekundu na kamba.

Mtaro mrefu na mpana ambao umekatwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au mradi wa bomba. Udongo uliochimbwa umewekwa kando ya mfereji na kuundo mlima mdogo pande zote mbili. Ndani ya mfereji udongo unaonekana kuwa mbichi na kuna mawe machache. Baadhi ya mimea midogo imekuwa kando ya kuta za mfereji na kwenye udongo uliochimbwa.

Eneo la barabara au njia isiyo rasmi, lenye udongo na matope, ikiashiria mazingira ya makazi duni au vijijini. Kando ya barabara upande wa kushoto, kuna mfereji au mtaro mdogo uliochimbwa, ambao ni huna matope na ni mchafu.

Safu ya mabomba matano ya maji yaliyowekwa kwenye fremu ya chuma inayosimama wima. Mabomba manne ya kwanza yana viunganishi vya rangi ya dhahabu, na baadhi yao yameunganishwa na hosi zenye maji ya rangi tofauti. Bomba la pili kutoka kushoto lina kiunganishi cha hosi cha rangi ya machungwa au cheusi.